Jumatatu, tarehe ishirini na nne, Februari, mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano. Swali, je, Samweli alijibu aje wakati Mungu alimwita?